Hii ni ofisi ya uhamiaji ambapo watu wengi wamekaa wakisubiri huduma. Kuna kaunta kadhaa zilizo na namba kama vile kaunta namba seven na kaunta namba nane ambapo watumishi wanahudumia wateja kupitia madirisha ya kioo.